Magari yalioegeshwa uwanjani. Magari haya yameegeshwa katika mstari vizuri. Magari haya ni manne. Kuna mawili meupe, kuna moja jeusi na kuna lingine ambalo lina rangi ya blue .

Samaki wa kuchoma walio kibandani, sokoni. Samaki hawa ni wa aina mbalimbali na ni wa kiasi tofauti tofauti, kuna wale wakubwa na kuna wale wadogo. Pia kando kuna vipande vidogo vidogo vya samaki hawa. Kando Yao kabisa kuna wauzaji ambao wameketi kando.

Sehemu ya mbele ya duka. Duka hili linatoa huduma mbalimbali kwa mfano linatoa huduma la kifedha, ya Mpesa na pia linatoa huduma ya kutoesha stakabadhi nakala. Pia kuna uuzaji wa sehemu mbalimbali za magari. Tunaona mteja mmoja akiingia dukani.

Mazao ya shambani, mazao hayo ni mboga pamoja na matunda mbalimbali, mboga hizi ni za aina mbalimbali kwa mfano kuna mchicha, kuna sukumawiki na miongoni mwa mboga nyingine za kienyeji, mboga hizi zaonekana kuwa na afya na zimetolewa shambani hivi karibuni.

Sokoni katika kibanda pana mchuuzi wa mazao ya shambani na vitu vingi vinginevyo na muuzaji ambaye anaonekana kuandaa miongoni mwa mazao hayo vitu vinavyo onekana kwa karibu ni aina mbali mbali za mboga kama vile pilipili hoho, vitunguu, nyanya na kadhalika pia kuna viazi.

Sehemu ya nje ya duka duka hili ni la kuuzwa na kununua Maziwa katika dirisha la duka hili kuna wateja wawili wanaume wanahudumiwa kando yake sehemu nyingine kuna wateja wengine wawili wanawake wanahudumiwa mmoja ameketi mwingine anapita.

Sokoni katika kibanda panapouzwa mazao ya shambani, katika kibanda hiki kuna mazao mbalimbali ya shambani kama vile viazi, vitunguu pamoja na nyanya vitu hivi vimewekwa katika sehemu tofautitofauti.

Ni katika chumba panapotolewa huduma za kifedha. Kuna wananchi watatu wa kike ambao wamesimama wakihudumiwa. Katika sehemu hii panapotolewa huduma za kifedha za Mpesa. Mpesa pia inahusishwa na Safaricom ili kutokana na rangi ambazo zinaonekana katika sehemu hii.

Sokoni panapouzwa mazao ya shambani pamoja na vyakula mbali mbali, kuna viazi ambapo ziko sehemu ya mbele, kuna mahindi, kuna karoti, kuna nyanya, kuna limau, kuna maembe, na pia kuna ndizi pia kuna wananchi mbali mbali ambao wanaonekana wanakuja pale kununua.

Tangazo hili ni ya kampuni ya bima ya CIC. Tangazo hili linahusu bima ya kifamilia. Katika tangazo hili kuna familia, kuna baba mzazi, mama mzazi pamoja na watoto. Familia inaonekana kuwa na furaha sana na wanashiriki chakula.

Ni sokoni panapouzwa bidhaa mbalimbali za ukulima pamoja na vyakula, miongoni mwa bidhaa hizi ni, matunada, viazi sokoni hapa kuna wananchi mbalimbali wanabiashara ambao wanaketi wakiuza, pia kuna wateja ambao wanaonekana kuzunguka kukagua mali.

Sehemu ya nje katika lango linaloingia katika duka panapouzwa vitu mbalimbali ndani ya duka hili kuna friji ambapo pamewekwa vitu mbalimbali kama vile maziwa na yoghurt .Duka hili pia linatoa huduma za kifedha za Mpesa hii ni kutokana na jina la Mpesa ambalo limeandikwa katika mlango uliopakwa rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni sokoni panapo fanyika biashara, soko hili ni soko la mboga kuna wauzaji mbali mbali pia kuna wateja ambao wamekuja kununua mboga hizo mboga hizi za kijani zinaonekana nzuri.

Nje katika lango la duka linalo uza vitu mbalimbali mlangoni kuna mwanaume ambaye aliyesimama ambaye amevaa overall ya buluu, duka hili linatoa huduma juu ya kifehda ya mpesa hii ni kutokana na jina Mpesa ambalo limeandikwa langoni, lango hili pia limepakwa rangi ya kijani kibichi.

Sehemu ya mbele langoni katika duka panapouzwa vitu mbalimbali kuna friji inayowekwa vinywaji tofauti tofauti, pia kuna viazi vilivyowekwa katika kreti .Duka hili pia linatoa huduma la kifedha M-pesa , hii ni kutokana na jina Mpesa ambalo limeandikwa katika milango tofauti tofauti ya duka hili.

Sehemu ya nje ya lango katika duka linalouza vitu mbalimbali vitu vinavyouzwa katika duka hili ni kama vile maji , soda , vitafunio , miongoni mwa vingi vinginevyo . Katika lango la duka hili kuna mifuko ya aina tofauti tofauti iliyoninginizwa pale . Duka hili pia linatoa huduma za kifedha za Mpesa hii ni kutokana na kibao kilichoning'inizwa katika sehemu ya juu dukani kilichoandikwa Mpesa.

Magari yaliyoegeshwa katika sehemu ya kuegesha magari, magari haya ni ya aina mbalimbali, magari haya pia ni ya rangi mbalimbali kwa mfano kuna yale meupe, kuna yale meusi na kadhalika, kandokando ya haya magari kuna majumba makubwamakubwa ambayo yanaonekana kwa umbali.

Katika sehemu, panapouzwa, magari, kuna magari ya, aina tofauti tofauti, ambayo yamepangwa upande wa chini, na pia, upande wa juu, magari haya pia, ni ya rangi tofauti tofauti, katika sehemu ya juu, palipo na magari, kuna watu, wanawake kwa wanaume, ambao wamesimama, mmoja, katika, kila, gari.

Sehemu ya nje ya duka, duka hili linatoa huduma za kifedha, huduma hii ni huduma ya Mpesa. Huduma hii inajulikana kwa sababu ya nembo yake ambayo imeandikwa nje ya duka hilo kwa rangi nyeupe na ya kijani.

Tangazo la kampuni ya bima ya AAR kuhusu bima ya afya. Tangazo hili linaonyesha umuhimu wa bima hii ambayo inaleta matibabu katika nyumba za watu. Kuna picha ya kifaa kinachobeba dawa kinachoingizwa katika mlango. Kuna nambari ambazo ni za kampuni hii ya AAR.

Bunda la noti lililoshikwa mkononi. Bunda hili ni la noti za shilingi elfu moja moja ni nyingi ambazo zimeshikwa katika mikono yote miwili, kuna bendi ambazo zinatumika kushika pesa hizi. Kuna mwanamke anayezishika ambaye amevaa vazi jekundu.

Sokoni katika sehemu panapouzwa viatu. Viatu hivi vimepangwa vizuri kwa kuning'inizwa kimoja juu ya kingine. Viatu hivi ni vya aina tofauti, tofauti, pia ni vya rangi tofauti, tofauti kwa mfano, kuna vile vyeupe, kuna vile vyeusi, kuna vile rangi nyekundu miongoni mwa rangi nyingine zinazoonekana.

Katika duka panaponunuliwa na kuuzwa maziwa. Duka hili linaitwa Kieni dairy products. Katika sehemu ya dirisha la duka hili kuna mteja ambaye amesimama akihudumiwa na mhudumu aliye upande wa ndani.

Sehemu ya sokini katika vibanda panapouzwa mazao ya shambani. Kuna vitu mbalimbali kama vile matunda ya avokado, nanasi na kadhalika. Pia kuna mahindi mabichi ambayo mengine yamedondolewa na mengine yamefungwa vizuri katika karatasi. Chini ya vibanda hivi, kuna kreti na magunia yanayowekwa vitu.

Sokoni panapouzwa mazao ya shambani. Mazao yanayouzwa katika soko hili la wazi ni matunda na mboga mbalimbali. Kwa mfano kunaonekana machungwa , kuna nyanya, kuna limao , kuna paipai pia kuna parachichi . Kuna wauzaji ambao wameketi wakingoja wateja wao pia kuna wateja mbalimbali ambao wanaonekana kupita pita wakikagua mali.

Sokoni katika kibanda panapouzwa mazao ya shambani. Kuna mazao mbalimbali kama vile matunda, mboga pamoja na viazi. Matunda yanaonekana ni kama vile limau na mapera. Pia kuna nyanya, viazi vitamu, karoti, pilipili miongoni mwa vitu vingine. Vitu hivi vimepangwa katika boksi kando kando.

Tangazo la bima inayotolewa kwa pikipiki katika tangazo hili kuna pikipiki ambayo ipo juu Kwa sababu imepata ajali. Tangazo hili linaonyesha aina mbalimbali za bima ambayo zinatolewa na kampuni ya imana pia tangazo hili linaonyesha pesa ambazo huwa zinalipwa kila mwezi ili kujipati bima yenyewe.

Tangazo la kibiashara la kampuni ya bima ya jubilee. Tangazo hili linahusu bima ya afya na matibabu hospitalini. Tangazo linaonyesha namna ambavyo bima hiyo inaweza ikachukuliwa, na kiasi cha pesa ambazo mtu analipia ili kupata bima hiyo. Kuna mwanamke anayetabasamu vizuri katika tangazo hili.

Sehemu ya nje ya chumba ambapo kuna gari kubwa chekundu ambalo limebeba magari mengine madogo madogo magari ambayo yamebebwa ni manne yote ni meusi magari haya ni ya aina tofauti tofauti na yanaonekana kuwa na vumbi jingi.

Sehemu ya mbele ya duka palipo na mlango wa kuingia katika duka hilo. Duka hili linatoa huduma za kifedha, hasa huduma ya kifedha ya Mpesa. Hii ni kwa sababu, katika lango hilo kuna nembo ya Mpesa. Dukani mle kunauzwa vitu mbalimbali kwa mfano, maji miongoni mwa vingi vinginevyo.

Nje ya duka linalouza bidhaa za matumizi. Katika duka hili kuna mteja ambaye amesimama pale anahudumiwa. Duka hili pia linatoka huduma ya kifedha ya Mpesa.

Sehemu ya nje ya duka linalouza bidhaa mbali mbali.M,iongoni mwa bidhaa hizo ni unga, sukari soda na kadhalika duka hili pia linatoa huduma za kifedha kwa mfano huduma ya M-pesa hii ni kutokana na nembo ya M-pesa ambazo imeninginizwa mlangoni katika duka hilo.

Tangazo la kibiashara la kampuni ya bima ya Kenya Orient , kuhusu bima inayotolewa kwa mifugo wadogo wa nyumbani. Katika tangazo hili kuna mbwa mweusi mwenye manyoya mazuri. Tangazo hili linaonyesha umuhimu wa kuchukua bima hii kwa wanyama wa nyumbani.

Tangazo la bima ya magari, katika tangazo hili kuna magari yanayoonekana katika kioo kidogo cha gari. Pia kuna maelezo kuhusu bima yenyewe, uzuri wa bima hiyo na namna ambavyo bima hiyo inaweza ikasaidia yeyote atakayoichukua.

Ukurasa wa menu ya application ya huduma ya kifedha ya mpesa. Menu hii inaonyesha salio la kifedha ambalo mteja analo katika akaunti yake pia kuna huduma mbali mbali za mpesa ikiwemo kutuma na kupokea pesa, kutoa pesa, kununua kadi. Miongoni mwa huduma nyingi nyinginezo.

Sokoni katika kibanda panapouzwa mazao ya shambani. Mazao ya shambani yanayopatikana katika kibanda hiki ni matunda ya aina mbalimbali kw mfano, kuna machungwa, kuna ndizi, kuna maembe, kuna mapaipai miongoni mwa matunda mengi yanayonekana.

Sokoni, katika vibanda panapouzwa nguo. Kuna nguo za aina mbalimbali, nyingi zinazoonekana kwa urahisi ni nguo za wanawake. Nguo hizi ni za aina mbalimbali. Kuna mteja ambaye amekuja kununua nguo hizi. Sehemu ya vibanda, sehemu yake ya chini inaonekana kuwa chafu na kutokuwa nzuri.

Sokoni katika sehumu panapouzwa nguo kuna nguo za aina mbalimbali ambazo zimepangwa chini, nguo hizi pia ni za rangi tofauti tofauti kuna wauzaji waume kwa wakike, wengine wameketi chini wengine wamesimama wakiwatazama wateja wao pia ambao wamesimama katika upande mwingine wakikagua nguo zile.

Magari mengi yaliyoegeshwa katika sehemu fulani. Sehemu hii yaonekana labda kuwa sehemu ya kuuza magari au sehemu ya kuegesha magari iliyowekwa kando na jengo fulani linalotoa huduma muhimu, kwa mfano inaweza ikawa huduma za kispoti.

Tangazo la kampuni ya bima ya Kenya Orient tangazo hili linaimiza watu kukata bima yao kwa kutumia simu kuna mwanaume ambaye ameshika simu mkononi na anabonyeza sehemu ya kampuni ya bima.

Ni sokoni, panapouzwa mazao ya shambani. Mazao yanayoonekana kwa uzuri kabisa ni mboga za kabeji. Mboga hizi ni nyingi. Kuna zile ziko katika magunia, zingine zimepangwa chini. Soko hili linaonekana kutokuwa safi. Kuna wauzaji ambao wamesimama, pia wanunuzi wakimba wanapita hapa na pale.

Simu ilioshikwa mkononi, simu hii inaonyesha menu ya mojawapo ya Huduma za kifedha. Katika nchi ya Kenya, huduma hii ni ya M-pesa, menu hii inaoyesha sehemu mbalimbali ikiwemo sehemu ya kutoa pesa, kutuma pesa, kununua voucher , miongoni mwa huduma nyingi nyinginezo zinazotolewa na M-pesa.

Sehemu ya mbele ya duka panapouzwa na kununuliwa maziwa na bidhaa nyingine za maziwa. Sehemu hii inaitwa Kieni Dairy Products. Mlangoni kuna mteja anayeonekana kuingia katika duka hilo. Kuna vifaa vya usafi vilivyo kando ya duka pamoja na mkebe wa kubebea maziwa mkubwa.

Sehemu ya kibanda sokoni, panapouzwa viatu. Viatu hivi ni vya aina mbalimbali. Vingi vikionekana kuwa ni viatu vya wanaume. Viatu hivi vimepangwa vizuri. Kando kando ya viatu hivi, kuna muuzaji mwingine anayeuza nguo.

Tangazo la bima inayotolewa kwa waendeshaji piki piki. Katika tangazo hili, kuna pikipiki ambayo ina mwendeshaji na abiria nyuma yake. Katika tangazo hili pia, kumeandikwa pesa ambazo zinafaa kulipwa ili kupewa bima hiyo. Pia kumewekwa nambari ya simu ambayo watu wanafaa kupiga simu ili kupata bima yenyewe.

Semu ya sokoni, palipo na vibanda, panapouzwa, nguo za aina, mbali mbali, kuna nguo nyingi ambazo, nyingine zime, ninginizwa, juu, zingine zimetandikwa chini, kuna watu wanaopita katikati ya vibanda hivi, wanaume kwa, wanawake, katika sehemu ya vibanda hivi pia, kuna wauzaji wanao onekana kwa umbali.

Sehemu ya nje la duka. Duka hili linatoa huduma ya kifedha kwa mfano, huduma ya Mpesa. Hii ni kwa sababu, katika lango lake kumeandikwa nembo ya Mpesa. Kando yake kuna wateja ambao wanapita. Pia pale kando kuna mtu ambaye ameketi katika kibanda akifanya biashara zingine.

Sokoni, katika kibanda, panapouzwa mazao ya shambani. Mazao haya ambayo yako katika kibanda hiki ni kama vile ndizi, vitunguu, viazi na hata malenge. Vitungu na ndizi vinavyoonekana, vinaonekana kunyauka sana, kumaanisha kwamba vimekaa kwa muda mrefu, tangu kutoka shambani.

Nakala ya kuonyesha kuwa malipo yamefanyika nakala hii inaonyesha kuwa malipo yamefanyika kwa idara na mamlaka kuu ya usafiri na usalama barabarani nakala hii inaonyesha malipo ambao yamefanyika ni malipo ya huduma ya ukaguzi wa gari na malipo haya yamefanyika kupitia huduma ya kiserikali ya nchi ya Kenya eCitizen.

Sehemu ya nje ya duka mbali kuna milango mitatu ya maduka moja umefungwa miwili imefunguliwa mojawapo ya milango ambapo moja ni duka la kununua na kuuza maziwa kuna wananchi wa kike ambaye amesimama mlango huu wa kuuza na kununua maziwa.

Sokoni panapouzwa vyakula vya shambani kuna vyakula mbalimbali kwa mfano; kuna matunda ya aina mbalimbali, kuna maembe, avokado , ndizi na kadhalika. Kandokando pia kuna wateja ambao wamesimama wakinunua, kando yao pia kuna wauzaji.

Sokoni panapouzwa nguo. Katika sehemu hii kuna nguo za aina mbalimbali ikiwemo nguo za wanawake na za wanaume. Kuna watu waliosimama kando ya nguo hizi. Nguo hizi zimewekwa upande wa chini, kuna nyingine zile ambazo zimening'inizwa katika sehemu fulani.

Tangazo la kibiashara la bima inayotolewa na kampuni ya Jubilee. Tangazo hili linaonyesha manufaa ya kuchukua bima hiyo na namna ya kuwasiliana na kampuni hiyo ya Jubilee. Sehemu ya juu kuna mikono miwili ya watu wanaosalimiana na wengine walio kando yao wanapiga makofi. Sehemu ya chini kuna mhudumu wa afya anayewasiliana na mgonjwa wa kike.

Sokoni panapouzwa bidhaa mbalimbali, hili ni soko la wazi, kuna wateja wa aina mbalimbali wanaonenakana na wauzaji wa aina mbalimbali wanaonenakana, wauzaji hawa na wateja hawa ni wengi. Miongoni wa wateja hawa wanaonenakana kuuza bidhaa kama vile mboga miongoni mwa vitu vingine.

Magari ambayo yameegeshwa sehemu ya kandokando ya uwanja ,sehemu hii imekaribiana ma miti kandokando ya magari haya kuna watu kuna wanawake watatu na mwanaume mmoja, ambao wanonekaa kupumzika na kufurahia hali ya anga inaonekana kuwa shwari kwa sababu jua limewaka vizuri.

Viatu vilivyopangwa vizuri katika sehemu ya uuzaji na aina mbalimbali za viatu ambavyo ni vya wanaume na kuna vyingine ambavyo ni vya wanawake katika sehemu hii.

Watu wawili wa kiume wanaosalimiana mbele ya gari, mmoja wao amevaa suti ya blue na tai jeusi, shati jeupe. Mwenzake amevaa shati jeupe, aliyevaa suti anamkabidhi aliyevaa shati ufunguo wa gari, gari lililo mbele yao ni jeupe pia.

Sehemu mbili za noti ya shilingi elfu moja ya nchi ya Kenya noti hii ni mojawapo ya zile noti ambavyo zilikuwa zikitumika kitambo nchini Kenya katika upande wa mbele kuna picha ya aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya bwana rais hayati Jomo Kenyatta sehemu ya nyuma kuna picha za wanyama pori kama vile ndovu na nyati.

Ndani ya duka panapo uzwa nguo na viatu. Katika duka hili kuna viatu ambavyo vimepangwa vizuri viatu hivi ni vya aina tofauti tofauti ,viatu hivi pia ni vya rangi tofauti tofauti. Kando yake pia kuna viatu vingine ambavyo vimeninginizwa kuna nguo ambazo ziko kwa umbali kuna wateja ambao wanaonekana wakitembea dukani.

Magari yaliyoegeshwa kando ya uwanja, magari haya ni ya aina tofauti tofauti, magari haya pia ni ya rangi tofauti tofauti kwa mfano kuna yale meusi, kuna yale meupe, pia kuna jingine la bulu, kando ya magari haya kuna watu wanaoonekana wakipita.

Mazao ya shambani yaliyo sokoni mazao haya ni nyanya, nyanya hizi zimepangwa katika kreti mbali mbali, nyanya hizi zimewekwa vizuri, kreti hizi ni nyingi kando za kreti hizi za nyanya Kuna wateja ambao wanapitapita wakizikagua.

Tangazo la kibiashara kuhusu bima ya nyumba . Katika tangazo hili kuna nyumba nzuri na mwanaume aliyesimama mbele ya nyumba hiyo . Tangazo hili linaonyesha umuhimu wa kuchukua bima hii , huduma mbalimbali ambazo mtu anaweza akazipata katika huduma hii na nambari ya simu ambayo inaweza ikapigwa ili kupata bima ile.

Sehwmu ya nje langoni panapotolewa huduma za kifedha, huduma zinazotolewa katika sehemu hii ni huduma ya ubadilishanaji wa sarafu, pia kuna huduma mbali mbali za kifedha kwa mfano huduma za kutuma fedha kama vile Mpesa, Moneygram, na Western Union.

Sehemu ya dukani panapouzwa nguona vitambaa vya aina tofautitofauti. Kuna vitambaa vya vitenge vilivyo vya rangi tofautitofauti ambavyo vimepangwa katika kabati la duka hili.. Pia katika sehemu moja ya kabati kuna viatu. Sehemu ya katikati kuna kamera ya CCTV.

Sokoni katika kibanda panapouzwa viatu, kuna viatu vya aina mbalimbali ambavyo imefungwa Kamba na kuninginia katika sehemu tofauti tofauti katika kibanda hiki. Kuna viatu vingine ambavyo vimeekwa katika ndoo zilizo hapo kando ambavyo vinaoshwa. Viatu hivi ni vya rangi tofauti tofauti.

Ndani ya kibanda panapouzwa mayai. Kuna mayai mengi ambayo yamepangwa katika trei. Trei zile za mayai zimewekwa katika sevu tofauti tofauti. Sevu ya juu zaidi iko na trei ambazo hazina mayai. Trei hizi ni za rangi tofauti tofauti, kuna zile nyekundu, kuna zile za manjano, kuna zile za kijani kibichi miongoni mwa rangi nyingine.

Gari lililoegeshwa katika sehemu ya kando uwanjani, gari hili ni la aina ya Nissan, gari hili ni la kampuni inayotoa mikopo ya haraka, katika gari hili kumeandikwa namna ambavyo watu wanaweza wakajipatia mkopo kutoka kampuni hii, kando kando ya gari hili kuna magari mengine ambayo yameegeshwa pale.

Sokoni katika vibanda panapouzwa vitu mbalimbali miongoni ya vinavyouzwa katika sehumu hii ni mazao ya shambani kwa mfano kuna mboga za aina mbalimbali kama vile pilipili, Kuna dania, nyanya, vitunguu pia kuna matunda kama vile limau upande wa kando kuna vitambaa vya aina mbalimbali vinavyouzwa pia kuna mifuko ambayo imening'inizwa.

Ndani ya duka panapouzwa vitu mbalimbali. Kuna mitambo miwili inayotumika kuuza bidhaa fulani. Mitambo hii inatumika kuuza mafuta ya kupikia pamoja na maziwa. Mtambo ule mdogo ni wa mafuta ilhali ule mkubwa ni wa maziwa. kuna mwuzaji ambaye amesimama kando ya mitambo hii. Duka hili pia linauza bidhaa mbalimbali.

Magari yaliyoegeshwa katika sehemu kando ya uwanja. Magari haya ni ya aina tofauti tofauti. Magari haya pia ni ya rangi tofauti tofauti, yameegeshwa yakielekea upande tofauti tofauti. Hali ya anga katika sehemu hii inaonekana kuwa shwari jua limewaka vizuri.

Sehemu ya nje langoni mwa duka panapouzwa vitu mbalimbali, vitu vinavyopatikana katika duka hili vinajumuisha maji, soda miongoni mwa vinginevyo, duka hili linatoa huduma la kifedha ya M-pesa, hii ni kutokana na nembo ya M-pesa ambayo imeandikwa langoni, lango hili pia limepakwa rangi ya kijanikibichi.

Mwanamke aliyeshika simu mkononi amevaa blausi nyeupe na miwani. Kando yake kuna ukurasa wa wavuti ya mojawapo ya kampuni zinazotoa huduma za kibiashara. Kampuni hii ni ya Kopokopo. Ukurasa huu una sehemu ya kuweka maelezo kama vile email na neno Siri Ili kuingia katika wavuti huo.

Katika jumba la kibiashara panapofanyiwa maonyesho ya magari yanayouzwa. Katika sehemu hii kuna magari yaliyopangwa katika laini moja. Magari haya ni ya aina tofauti, tofauti pia ni ya rangi tofauti, tofauti. Kwa mfano, kuna yale meusi, kuna yale meupe, kuna yale mengine ambayo yana rangi nyinginezo.

Sehemu ya nje ya duka panapouzwa vifaa mbali mbali na sehemu za magari na pikipiki. Miongoni mwa mfano ya vitu zinavyouzwa katika sehemu hii ni pamoja na nati na bolt . Pia sehemu hii inatoa huduma ya kifedha ya M-pesa. Hii ni kutokana na nembo ya M-pesa ambayo imechapishwa katika ukuta wa duka hili.

Katika duka panapouzwa bidhaa mbali mbali za kitamaduni, miongoni mwa bidhaa zinazouzwa katika dogo hili ni sanamu ndogo ndogo za kitamaduni pia kuna vifaa na sehumu za wanyama pori mbali mbali ambazo zinauzwa katika sehemu hii pia kuna picha za kitamaduni zinazoonekana kwa umbali.

Pesa za nchi ya Kenya zilizo katika mfumo wa noti. Pesa hizi zimepangwa chini vizuri. Pesa hizi ni noti za shilingi elfu moja. Noti hizi ni moja wapo ya zile noti zilizokuwa zikitumika nchini Kenya kitambo, ambazo kwa sasa hazitumiki tena.

Sehemu ya jumba kubwa panapouzwa magari. Kuna magari ya aina mbalimbali ambayo yamepangwa vizuri. Magari haya ni ya rangi tofauti tofauti, kuna lile jekundu, kuna yale meupe na kuna mengine. Kuna wateja mbalimbali ambao wanayakagua hayo magari. Kuna wengine kando kando ambao wanashughulikia maswala mengine.

Sehemu ya mbele palipo na lango linaloingia katika chumba panapofanyika ubalishanaji wa sarafu . Katika sehemu hii panatolewa huduma mbalimbali za kifedha kwa mfano ,kuna ile ya Western Union , MoneyGram kuna ile ya Mpesa ,miongoni mwa nyingi nyinginezo zinazotolewa katika sehemu hii .

Sokoni katika vibanda panapouzwa vitu mbalimbali vya kitamaduni vya kiafrika. Katika sehemu hii kuna vitu vya aina mbalimbali kama vile mshipi, shanga pamoja na teo za asili ya kiafrika, upande wa mbele kuna wauzaji ambao wanaendelea kutayarisha vitu hivyo na kuuza.

Tangazo la bima ya ajali, tangazo hili ni la kampuni ya AMACCO inayotoa bima. Katika tangazo hili kuna mwanaume ambaye anaonekana kupatwa na ajali, tangazo hili linaonyesha umuhimu wa kuchukua bima hii na namna ambayo huduma hii inaweza ikachukuliwa.

Sokoni panapouzwa mazao ya shambani. Miongoni mwa mazao hayo ni matunda pamoja na mboga. Kuna wateja wa aina mbalimbali wanaopita wakinunua. Pia wanunuzi wamekaa upande mwingine wakiwahudumia wateja wao.

Katika chumba panapo uzwa magari kuna magari ambayo yamepangwa vizuri katika pembe zote mbili sehemu hii ina mwangaza mzuri ambao unaonyesha magari yaking'aa vizuri . Magari haya ni ya rangi aina mbalimbali kuna yale meusi na pia kua yale yenye rangi ya kijivu.

Sokoni katika kibanda panapouzwa mazao ya shambani, mazao yanayouzwa katika kibanda hiki ni viazi vya aina mbalimbali ikiwemo vile vya kawaida na vile vitamu, viazi hivo vimewekwa na kupangwa katika mikebe mbalimbali, kuna mikebe ya aina tofautitofauti na ya viwango tofautitofauti.

Sokoni katika kibanda panapouzwa mazao ya shambani. Kuna ndizi ambazo zimepangwa vizuri mezani. Ndizi hizi ni za aina mbalimbali. Kuna zile ambazo zimeiva vizuri ambazo ziko upande wa mbele, zilizo upande wa nyuma zinaonekana kutoiva ikilinganishwa na zile ambazo ziko upande wa mbele.